Kuna dawa aina nyingi hapa, ambapo inaonekana huenda hapa ni hospitali, na kuna tembe ambazo ziko kwa meza, zimetolewa, zimetapakaa kwote kwa meza. Dawa hii kuna nyingi ambazo zinafanana lakini zinakaa kuwa tofauti.

Hapa ndio hospitali, wodi ya wamama ambao wamejifungua, ambao kuna madaktari wawili ambao wameshikiilia watoto ambao wamefunikwa kwenye leso ambayo zinafanana. Ikionekana kabisa watoto hawa ni mapacha. Mama akiwa anawaona watoto wake wakiwa wamelazwa kwenye kitanda waweze wakapumzika. Watu wa daktari wakiwa wako na furaha.

Hapa Kuna usafi ambao unaendele ambao tunaona mlinzi ambaye mkono wake kabisa akiwa amefalia barakoa inaonekana hapa ni mahali ambapo kulikuwa na mcheko ya kovid 19 ambapo watu wanalasimishwa kufaa barakoa yao na pia kunawa mkono Kila wakati .

Kuna madawa mingi hapa ambapo imewekwa kwa kitu fulani ambayo ni rahisi sana. Mtu anaenda kuwahudumia watu kijijini. Daktari kama huyu ako na urahisi sana kwa kutembea akibeba madawa huku akiwahudumia watu mahali walipo.

Kuna madaktari hapa ambao wamevaa mavazi yao kuonyesha hao ni madaktari halali, na ni kama wameleta vitu ambavyo ni ya usafi watakuwa wanaoshea mikono ambayo wanatembea tembea, na huenda hapa ni mahali fulani, ama huenda ni hospitali ama shule, ambapo wanfunza watu umuhimu wa usafi, na pia kufanya usafi ikuwe ndani.

Hii ni dawa ambayo inaonekana kabisa mtu akisikia maumivu ama akiwa ako na uchungu, hii dawa ndio wanatumia. Na pia hii dawa ni ya kupaka, ambayo mtu anapaka mahali ambapo anasikia uchungu, ambapo dawa hii imeandikwa kuwa inatoa uchungu mara moja.

Hapa ni hospitali na inaonekana hapa ni mahali mochury ambapo watu ambao wamefariki ama ambao wameaga dunia. Hapa ndio hao wanafunikwa na daktari huyu anaonekana kabisa kumfunika mgonjwa mmoja hapa ambaye amepoteza maisha yake akiwa ako na viunga vyake ambazo huwa anazitumia kukula.

Hapa kunaonekana kulikuwa na mvua kubwa sana ambapo ilileta mafuriko. Pia ilimng'oa miti zote na pia inaonekana kuna watu wengi hapa ambao wamekuja wakashuhudia tukio hili. Pia kuna watu ambao wanaonekana wanapiga picha. Wanapiga picha ili waweze wakafikisha habari kwenye studio na pia kwenye televisheni, ili wajulishe watu kuwa kuna hatari.

Hapa ni hospitali ambapo kuna daktari wa macho ambaye amevaa barakoa na pia amevalia kofia yake na pia mavazi ya udaktari ambavyo kuna mtu mmoja hapa amevalia miwani ni kama amekuja kuangaliwa macho yake ili aweze kuhudumiwa.

Kuna dharura ya mafuriko hapa, ambayo inaonekana kabisa, ilitoa kila kitu, ambapo iliharibu mahali ambapo watu wanaishi, na pia maji haya yanaonekana kuwa machafu, ambayo inaonekana imenyesha, ambapo kumelega maji, ndio maana maji ni machafu.

Hapa ni hospitali na kuna daktari, huyo daktari ni daktari wa meno ambaye kuna mama mmoja, amekuja ili aweze kuangaliwa meno yake, ueda meno yake yalikuwa yanauma ama yanataka kung'oka ama akona shida ingine, sasa amekuja hapa ili daktari aweze kuona shida na aweze akahudumiwa.

Hapa ni hosipitali ambapo kuna mtu ameenda kuhudumiwa, uenda huyu mtu alikuwa mgonjwa. Dakitari amempima, na sasa anampea tiba, naona kabisa anamdunga mkono wake wa kushoto nao dakitari huyu naona hajavalia kitu yeyote kwa mkono yake ambayo haifai, anafaa kuwa akidunga mtu ama kuwa amevalia vitu ambavyo zinaweza.

Kuna watoto hapa wawili ambao wanaonekana kuwa na ugonjwa wa ambao vitu vimevimba katika mwili wao. Akiwa anaonyesha mikono yake kabisa na inaonekana ni mwili yote na inaonekana imekauka kauka ambapo huenda amepata matibabu.

Hii ni dawa ambayo ni chanjo. Kunayo, kuna ingine imetolewa na kuna ingine ambayo bado haijatolewa. Na pia kuna ingine ambayo imewekwa isimame. Na hizi dawa hudungiwa kwa mtu ili kuweza kuepuka na maradhi ya baadae.

Hapa ni hamali pa kuuza dawa ambazo kuna dawa amabzozimepangwa hapa, mtu akitaka dawa ama ameenda hospitali akakosa dawa hapa ni mahali ambapo anakuja anunua dawa ambayo ameandikiwa na daktari, iliaweze kupata uponaji. Pia haina za dawa ziko mingi hapa ambazo tumeonyeshwa.

Hapa ndani ambapo kuna daktari mmoja . Daktari huyu ni wa meno ambaye kuna mtu mmoja ambaye amefungua mdomo. Anaonekana amekuja hapa ili aweze kuangaliwa mema yake. Huenda yalikuwa yanauma ama huenda yanataka kuongolewa. Na daktari anaonekana kutaka kukuweka dawa kwenye mdomo wake.

Hii ni dawa ambayo ndani yake wanaitoa dawa hii na mtu anadungiwa na pia kuna sindano kando yake, ambapo dawa hii sana sana ni kama hutumiwa kama chanjo, ambapo mtu anapewa kama chanjo ya ugonjwa fulani ili aweze kuepuka na maradhi ya baadae.

Kuna ajali ambayo imetokea hapa, ambayo watu wengi wamekuja ili waeze kushuhudia, na wengine wamekuja ili kuweza kusaidia wale ambao wamejeruhiwa na wale ambao wamefariki, waeze kupelekwa mochari. Na pia kuna gari ingine ambayo inapita ambayo ni ya mafuta. Magari hii huwa ni hatari sana, ikipatana na ajali barabarani ambayo inaeza leta moto.

Hapa ni hospitali ambapo kuna daktari mmoja amevalia barakoa na pia amevalia mavazi yake ya udaktari, ambaye anaonekana kabisa anafanya uchunguzi wake na pia anafanya vipimo. Na kuna mgonjwa ambaye anahudumia ako tu hapa akifanya vipimo zake.

Hapa ni hosipitali ambapo kuna daktari. Anashika mtoto ambaye ni mchanga na anaonekana amezaliwa akiwa anatabasamu kabisa akiwa kwa amevaa barakoa lakini ametoa ili aweze kupiga tabasamu lake huku akiwa na mtoto ambapo amefaulu.

Kuna mkono ambayo imeshikilia dawa na dawa hii ni tembe ambayo mtu anaitoa na anaonekana ametoa mbili akiendelea kuzitoa ,huenda anameza tembe mingi ama huenda anameza mbili ama wanatuonyesha tu venye hizi dawa zinakaa.

Hapa naona daktari huyu daktari ni daktari wa meno ambaye kuna mtu hapa amekuja kuhudumiwa. Huenda mtu huyu meno yake inataka kung'oka sasa amekuja hapa ili aweze kung'olewa ama alikuwa anaskia maumivu kwa meno yake sasa amekuja hapa ili daktari aweze akujua ni nini cha kufanya.

Hapa ni hosipitali na ni sehemu ambapo watu ambao wamepata ajali ama watu ambao wako na shida kabisa ile wanataka kuhudumiwa kwa haraka, hapa ndo wanaletwa. Na inaonekana kuna mtu ambaye ameletwa hapa na kuna madaktari ambao wamevalia barakoa.

Kuna dawa hapa aina tatu, ambayo ingawa inakaa tofauti, yote inafanya kazi moja, ambazo zote ni vitamin B3. Na pia iko kwa chupa ambazo ni tembe ndani mtu anazimeza ili aweze kupata huduma zake ama matibabu yake.

Hapa kuna shughuli za hospitali ambazo zinaendelea ambapo tunaona kuwa kuna wamama ambao wameleta watoto wao hospitalini ama mahali popote ambapo walikuwa wanahudumiwa ili watoto wao waweze wakapewa chanjo. Na ukiona kuna mtoto mmoja hapa ambaye daktari anampa chanjo kwa mdomo.

Kuna dawa za kienyeji ambazo zinauzwa hapa ikionekana kabisa hii ni utamanduni ya kimasai, ukiona kuna shanga ambazo zimeekwa hapa na pia kuna mtu ambaye amevalia mavazi ya kimasai, pia kuna mzee mmoja amekuja hapa, anaonekana yeye amekuja ili aweze kununua dawa.

Kuna watu hapa ambao wamevaa nguo nyeupe ambavyo wamejifunika kabisa. Huenda hapa ama kuna mtu anasafirishwa kwa gari. Huenda huu ni wakati ambao kulikuwa na mchapiko wa ugonjwa wa COVID-19 ambapo mtu akifariki, watu ambao wanamzika walikuwa wanalafaa kujifunika ili wasiweze kuambukizwa na ugonjwa.

Hii ni dawa ambayo kuna moja ambayo wameandika kuwa inaondoa maumivu na pia inaleta hisia ambazo na pia ina ni dawa nyingi ambazo kila aina iko na sababu yake ambayo iko na ugonjwa ambayo inatibu.

Kuna shughuli ambazo zinaendelea hapa ambazo kuna madaktari ambao wanawapea chanjo watoto. Kuna mama ambaye ameleta mtoto wake hapa ili aweze akapewa chanjo. Na inaonekana watu wamevaa barakoa. Ikionekana kabisa hapa ni wakati ambapo kulikuwa na mchipuko wa ugonjwa wa Covid-19 . Pia kuna watu ambao wanapiga picha ili waweze wakatuma na ikaonekana kuwa kweli wamefanya kazi kwa serikali.

Hapa ni eneo ambapo kumekosekana mvua kwa muda mrefu sana inavyoonekana, pia kuna mti ambayo inaonekana huko ,mti hii ni ya ukame .Pia kuna watu wawili hapa ambao wanatembea, ikionekana pia kuna Ng'ombe ambayo ilikufa hapa kutokana na kukosekana kwa nyasi ,na pia kukosekana kwa maji ya kunywa .

Kuna mama mmoja hapa ambaye amemleta mtoto wake hospitali ili aweze akapata chanjo. Daktari mmoja hapa anaweka chanjo kwa mdomo ya mtoto. Mtoto anaonekana kuwa na miezi kidogo ambapo huenda akona miezi mbili ama miezi tatu sasa mtoto amekuja akapata chanjo.

Kuna mama mmoja ambaye anashughulikiwa masikio yake. Na pia kuna wamama watatu ambao wamevaa mashati imeandikwa kuwa ni siku ya kusikiliza kwa nchini ama duniani kote. Ambao watu ambao wako na shida ya masikio walikuwa wanahudumiwa.

Haoa ni hospitali ambaye kuna daktari moja na kuna kijana mmoja ambaye amekuja, inaonekana daktari huwenda anampimia dawa kijana huyu ama huenda anamlea dawa kulingana na venye amesema anaumwana mahali fulani.

Kuna madaktari hapa wawili ambao inaonekana kutembea kwenye kijiji wakipeana huduma na wanaonekana kuna mmoja amevaa barakoa na inaonekana kabisa daktari huyu anahudumia macho ambaye huenda mzee huyu ako na shida ya macho. Mwingine pia akiwa anafanya vitu zingine na wakiwa wako na mabegi ikionekana wako na madawa na vitu ambazo wanazitumia ili kuweza kupima magonjwa yoyote ile.

Kuna mtu ambaye ameenda kuangaliwa meno yake, ambaye kuna mkono ambaye imevalia glovu, ili aweze kupata kinga kwenye mkono wake, anaonekana kabisa huenda huyu mtu alikuwa na shida ya meno, ambapo meno yake huenda meno yake ilkuwa inauma, ama meno yake ilikuwa na shida, sasa amekuja kumwona daktari, ili aweze akahudumiwa.

Hapa ni hospitalini huko kaunti ya Kisumu ambayo ni eneo la Ahero na inavyoonekana, kulikuwa na mvua ambayo imeleta dharura ya mafuriko. Hapa kumekuwa na mafuriko ambayo sasa itakuwa ni vigumu kwa watu kwenda kuhudumiwa hospitalini.

Kuna dawa hapa ambazo ni tembe. Dawa hizi sana sana hutumiwa na watu ambao hawana damu ya kutosha Dawa hii pia ni zingine ndani ambazo mtu anazimeza. Pia mtu akiwa akisikia akiwa na uchovu uchovu hizi ni dawa ambazo anazitumia.

Kuna mama moja hapa anayeonekana ameshika wa nguo mtoto wake. Mama huyu anaonekana kuwa na furaha sana kupata mwanawe akiwa hospitali pia anaonekana bado ako kwenye wodi ambao wale ambao wanajifungua.

Kuna mtu mmoja hapa ambaye anaonekana kunyunyizia dawa mimea ambapo amejivaa vizuri ambapo hata mkono yake amevalia glavu ili aweze kushikwa na madawa. Pia mwili yake yote amejivaa vizuri hadi kwa miguu.

Hapa ni hospitali. Ni hospitali ambapo kuna madaktari wawili. Madaktari hawa ni madaktari wa meno ambayo kuna mtu mmoja hapa amekuja ili angaliwe meno zake. Huenda meno zake zinataka kungooka ama meno yake yalikuwa yanauma sasa amekuja ili madaktari waweze kukundua shida ni nini na amapo anaweza pewa dawa ama jino yake ambayo inamsumbua linaweza ngolewa.

Hapa ni hospitali ambao hupo kuna wagonjwa wawili ,kuna mgonjwa mmoja ambaye amelala, na mwingine akiwa amekaa chini akiwa ameshikilia kichwa chake. Inaoneka kuwa mgonjwa huyu ako na mawazo pia huyu mwenye amelala anaonekana kuwa mgonjwa Sana.

Hapa inaonekana ni kwa mganga, ama ni inaonekana kuwa ni daktari wa kienyeji ambaye anauza dawa. Mtu huwa akishindwa kutumia dawa za hospitali ambapo amezitumia bali haoni kuwa anaweza pona, mtu anaziendea dawa za kienyeji ambazo anaanza kuzitumia.

Kuna posta ambayo imewekwa hapa ambayo ni ya tiba wakiwa ni ya kitamaduni ya Maasai ambayo wao wanauza dawa ya kienyeji ambao wanasema kuwa ni asilimia mia moja kuwa ndani ya Tanzania na pia wako na nambari hapa mtu akitaka maelezo zaidi wanaweza wakampigia.

Hapa kuna dawa, dawa hii miakini yenyeji ambayo inatokana kwenye mti, mti wa mwarobaini, ambayo ni pia si ya kumeza. Hii dawa ni ya kunywa ambayo inahitajika huenda mtu anaongeza maji ila iweze akanywa ama huenda mtu anakunywa vilevile. Daktari ameitengeneza vizuri.

Kuna daktari hapa anayedunga mtoto katika mkono wake wa kushoto, huenda kuna chanjo fulani ambayo anampa mtoto ama huyu mtoto alikuwa mgonjwa sasa anapewa matibabu ambayo anadungwa sindano ili aweze akapata nafuu.

Kuna mgonjwa mmoja hapa ambaye anaonekana ako kwa hospitali na pia kuna sahani na vikombe, inaonekana alikuwa ameletewa chakula. Huyu mgonjwa anaonekana kuwa ako na maumivu ya kichwa ambayo ako na majeraha na pia kwa mkono. Huenda inatokana na ajali ama inatokana na vita ambavyo huenda walichapana na mtu, kukatokea akachapwa kichwa, kukatokea kidonda ambaye ameshonwa.

Kuna mkono hapa ambayo inaonekana iko na pofu ya sabuni . Huenda huyu mtu anaoga mwili yake ndo maana tumonyeshwa tu pofu kwenye mkononi, ama huenda anaosha mkono, huenda ametoka chooni ama huenda ametoka mahali popote ameshika vitu ambazo zinaonekana ni chafu ndo maana anaosha mkono wake.

Hapa ni hospitali ambayo kuna daktari moja anahudumia mtoto ambaye ameletwa na mama yake ili aweze, huenda huyo mtoto anapewa chanjo ambaye anadungwa mkono wake wa kushoto huenda anapewa chanjo ama amekuja ili akapewa matibabu kutokana na ugonjwa ambayo huenda alikuwa nayo.

Hapa ni hospitali ambapo ni nursery ya watoto wadogo watoto ambao walizaliwa bila kufikisha miezi ambayo inatakikana wamewekwa hapa ili wamama zao wakuje wakiwaona na madaktari wakiwahudumia ambako watakuwa wamepata nguvu wakienda wanaruhusiwa kuenda nyumbani.

Hapa kunaonekana kabisa kulikuwa na maporomoko ambapo kuna nyumba ambayo iliporomoka. Watu wakiwa hapa wamekuja kushuhudia, pia kuna watu wa wajenzi ambao wamekuja hapa ili waweze kuwasaidia hao watu.

Hapa ni kijijini ambayo wamama hapa wanaonekana ,kuna mwalimu ama ni daktari ambaye amekuja ili kuwafundisha kuhusu jambo fulani , mwalimu huyu anaonekana ametumwa ama amekuja ili aweze akawafundisha wamama hawa ,wamama hawa pia wanaonekana kuwa na vitu ambavyo inaonekana huyu daktari amewaletea.

Hapa inaonekana ni shule na inaonekana kuna watoto ambao wanachota maji ya kunywa na maji hii ni safi sana ambayo kuna mwalimu anawasimamia ili wasimwage maji anasema wasianze kuchafua maji. Maji hii pia wamepewa na kampuni fulani ambao wamewasaidia ili waeweze kuwa na afya bora wakikunywa maji.

Hapa ni mahali hapa hapa kunaonekana kuna ukame kwa muda mrefu sana. Kukionekana kuwa kuna nyasi pia kuna mawe nyingi sana. Na pia kuna mti ambao uko hapa unaonekana kuwa ni wa sehemu ambayo hakuna mvua. Pia huku mawingu inaonekana kabisa hakuna dalili ya mvua yoyote.

Hapa ni hospitali ikionekana kuna daktari mmoja ambaye kuna mama ameenda hospitali na kuna dawa ambayo zimewekwa mezani. Huenda za kutibu huyu mama. Sasa anapewa venye atatumia hizi dawa, ama anapewa naona anapewa kitu anaongeleshwa.

Kuna mama mmoja hapa ananawa mikono kwa maji na maji haya inaonekana kabisa imetengenezwa na ina zingatia afya ambavyo haichafuki wameitengeneza kwa namna ambayo hakuna kitu ambayo inachafua. Mama huyu kabisa ako na furaha ikiwa anatumia maji safi.

Hapa ni hospitali na hospitali hii inaonekana kuwa ni hospitali ambayo wanaitibu meno. Huyu daktari anamuangalia mzee mmoja hapa, ambaye amelala akiona juu, meno yake. Huenda meno yake iko na shida. Huenda meno yake yalikuwa yanauma ama yanataka kung'olewa. Sasa mzee huyu amekuja, ili daktari huyu aweze akamhudumia.

Hapa kunaonekana kabisa kuna dharura la mafuriko ambapo kulinyesha kubwa kukawa na mafuriko. Watu wanaonekana kuteseka sana, ikiwa kuna mtoto hapa pia anang'ang'ana kupita juu ya maji. Pia kuna wengine ambao wameshikilia kondoo zao ili wasiweze kubebwa na maji.

Kuna dawa hapa ya chanjo ya polio ambayo ni milimita kumi inadungiwa sana sana inadungiwa kwa watoto ili watoto waebuke na polio wakiwa wadogo. Pia hii inadungiwa si kumeza. Dawa ambayo inadungiwa kwa mwili.

Hapa ni hospitali, na ni wodi ya watoto ambao wamezaliwa ambao ni wachanga, kuna madaktari wawili hapa, kuna mtoto anaonekana amezaliwa na anahudumiwa na daktari, huyu daktari, wanaonekana watoto wako mashine ambapo, huenda hao watoto walizaliwa, kabla hawajafika mienzi, ama huenda wako na shida.

Kuna shamba kubwa sana hapa ambao hapo wamepanda mimea, wamepanda mimea aina mbili ambapo kuna mtu ambaye ananyunyizia dawa, ingawa huyu mtu ananyunyizia dawa mimea ,hajavaa vizuri nguo ambavyo anapaswa kuvaa, ukiona miguu zake ziko nje ambapo hajaziweka kitu lolote. Hii ni hatari sana kwake.

Hapa inaonekana kabisa ni hospitali, ambapo wamewekwa, watu wanafaa kuosha mikono. Huenda watoto hawa wametoka chooni, ama huenda wameshika vitu katika hospitali ambavyo zinaonekana kuwa zina uchafu, ndio maana walieka hapa ili kuleta usafi.

Hapa kunaonekana kulikuwa na mafuriko ambayo kumenyesha sana na pia watu wanaendelea wanaonekana wa magari kuvuka ikiwa kuna maji. Na pia kuna watu wengi hii na pia ambao wanatembea wakiwa na ma umbrella na pia kuna mapikipiki.

Kuna watu watatu hapa ambao wanaonekana kwa picha kuwa ni madaktari wa kienyeji, madaktari hapa watu huwa wanakuja wakiwa wameshindwa kutumia madawa za hospitali, wanakuja hapa ili waweze wakajaribu hizi dawa.

Kuna mkulima mmoja hapa ambaye anaonekana kabisa ananyunyizia dawa vitu vyake kwa shamba, ambapo mimea hii inaonekana imepandwa mara mbili. Kuna vitu ambavyo inaonekana imepandwa katikati na vingine imepandwa ili kuzuia. Mvua ikinyesha isipitwe na maji. Anaonekana kuwa huyu mkulima hajavaa nguo ambavyo vinaweza mfanya asishikwe na dawa. Amevaa anafaa kuwa amevalia overoll.

Hapa kuna mafuriko, ambapo huenda kulinyesha kubwa sanaa kukawa na mafuriko. Pia manyumba za watu zinaonekana zinaweza poromoka ambayo maji imeenda hadi ikafikia kiwango ambayo inaeza ingia ndani. Kuna watu wawili hapa ambao wanaenda, wakienda kutumia miti ili wasiweze kuteleza ama waweze kuskia kuna nini chini sababu hawaoni ili waweze kuepuka hatari.

Hapa inaonekana kulikuwa na dharura ya mafuriko ambapo kulinyesha kukaelejea ambako watu wanaishi, watu hao kuna wamama wawili ambao wanaonekana kuchota maji kabisa kwa karai huku wakimwaga nje, ili mahi hayo yasiweze kuingia kwa manyumba zao.

Kuna shughuli za afya na usafi ambazo zinaendelea hapa, ikionekana ilikuwa shughuli za wasichana ambazo wameletewa vitu zao, ili wakiwa katika siku zao za mwezi wanaweza kutumia, wasikuwe na shida. Mara mingi wasichana wengi wanatokea kwenye mafamilia ambao hawajiwezi, ndo maana hapa wamekuja wamesaidiwa.

Hapa ni hospitali ambapo kuna daktari wa macho. Kuna mtu hapa ambaye amevaa miwani akiwa amelala kuona juu. Inaonekana daktari huyu anamshughulikia macho yake ikiwa macho yake huenda iko na shida. Anaweza ana dawa yake, apewe dawa ama aweze kupewa miwani ili aweze kuona vizuri.

Kuna daktari mmoja hapa ambaye anaonekana akisafisha, anafanya usafi akionekana kabisa akiwa na maji. Pia daktari huyu anaonekana kabisa amevalia mavazi yake vizuri ambapo kichwa chake amevalia vizuri na pia amevalia barakoa ambapo hawezi patwa na magonjwa yoyote ambayo yako hospitalini.

Hapa tuko na dawa, ambayo dawa hii hutumiwa mtu akitaka kushiriki mapenzi, wakati mwingine mtu anaweza kua kwa kimapenzi, akitaka kufanya mapenzi hananga nguvu za kinyume, hizi ni dawa ambazo anaweza kutumia ili arejeshe nguvu zake.

Hapa kuna dawa aina ya ugonjwa ambaye mtu ambaye anaeza zirai wakati wowote, mahaoi popote, hii ni dawa ambayo anapewa ili aweze kutumia, dawa hii iko kwenye ambayo, huwa inadungiwa ama mtu anayanywa.

Hapa kuna mto ambayo watu wanatumia meli kabisa watu hapa wako wengi, inaonekana kuna watu wamekuja kutembekea hapa sasa, wanakuja wanatembezwa kwa meli ili waweze watu waweze wakapata malipo.

Hii ni dawa aina ya measles, mumps and rubella virus vaccine ambapo watoto sanasana huwa wanadungwa hii dawa wakiwa na miezi tisa na saa zingine huwa pia wanadungwa mara ya pili wakiwa na miezi kumi na mbili, ili waweze wakaepukana na maradhi ya baadaye.

Kuna mtu hapa ambaye ananyunyizia dawa mimea, inaonekana kweli mtu huyo anafuata kisheria Ambapo amejivaa vizuri inaonekana mwili yake haiezi patwa na dawa yoyote, pia kwa mikono yake pia kwa kichwa ,na pia kwa uso amejifunika vizuri sana.

Kuna daktari hapa ambaye anadunga mtoto, anadunga katika mkono wake wa kushoto, inaonekana ni chanjo ama inaeza kuwa amekuja kutibiwa ugonjwa ambaye alikuwa nayo kwa sasa.

Hapa kunaonekana kulikuwa na dharura ya mafuriko ambapo huenda kulinyesha mvua kubwa sana ndio maana kukafurika. Inaonekana kuna gari ambayo inapita juu ya maji na hii hukuwa hatari sana kwa magari kwa sababu inaweza teleza na watu wanaweza umia sana kwa,,,,

Huyu mzee ako na dawa za kienyeji ambapo mtu akishindwa kutumia dawa za hospitali ama ametumia dawa za hospitali na apate kupona, hizi ni dawa ambazo anazitumia. Huyu mzee ako na aina mingi za dawa ambayo kila aina ya dawa iko na kila aina ya ugonjwa ambayo.

Kuna shamba hapa kubwa sana, ambayo kuna mimea ambayo imepandwa na kuna watu ambao wanaonekana kunyunyizia dawa mimea hii ili huenda isipatwe na ugonjwa ama huenda wanataka kuangamiza vitu zingine ambazo si mimea.

Hapa kuna dawa ambayo ni ya tembe, nayo inaonyesha kuwa ni mia moja na ishirini ndani, ambayo dawa hii inaongeza damu. Na pia mtu akiwa anameza moja moja kila siku vile imeandikwa kwa karatasi.

Hapa ni ward , ward ya wamama ambao wanataka kujifungua, ambaye kuna daktari mmoja hapa anashika mtoto ambaye amezaliwa. Na pia madaktari hawa wanaonekana kutokuwa Waafrika, wanaonekana kuwa ni wazungu. Mwingine anaonekana kumwongelesha mama mwingine ambaye anaonekana pia anataka kujifungua.

Hapa watu kuna mtu anasafirisha vitu zake, anaonekana kabisa kuhama kwenda mahali fulani, sasa anahama akitumia njia ya maji, akiwa amehama kutumia meli, huyu mtu kabisa anaonekana ni yeye ndiye anaendesha hii meli.

Hapa ni hospitali ikionekana kuwa kuna madawa ya aina aina. Kuna madawa tembe za kumeza pia kuna dawa zingine ambazo ziko kwa chupa. Inaonekana kuna zingine ambazo mtu anaweza kunywa ama mtu anaweza dungiwa.

Hii ni dawa yaina ya misle, mumps na rubela vaccine , ambazo inadungiwa mtu, sanasana inadungiwa watoto wa miezi tisa kama chanjo, ili waeze wakaepuka maradhi ya baadaye ambayo inaweza washika wakiwa wakubwa, pia inaweza washika pia wakiwa na miezi kumi na mbili, ama chanjo ya pili.

Kuna mtoto mmoja hapa mchanga sana ambaye anaonekana kupimwa na daktari na pia mtoto huyu anaonekana kuwa amewekwa mashini mingi sana kwenye mwili wake labda mtoto huyu alizaliwa kabla miezi yake ifike ndio maana anawekewa ili akifika miezi yake anaweza achiliwa na mama yake waende nyumbani.

Hii ni dawa ya chanjo ya suruwa, machumbi chumbi na pia Rubella, watoto sanasana hupewa wakiwa na miezi tisa hadi miezi kumi na tano, ambapo itazuiya watoto hawa ili wasiweze kupata magonjwa haya. Sawasawa wakati mwingine watu wakubwa wanaeza pewa ikiwa huenda hawakupata chanjo wanapewa.

Kuna madaktari wawili hapa ambao kuna mzee mmoja ambaye amekuja ili huenda maskio yake hayasikii vizuri ama kuna kitu ambacho kimeingia sasa wanashughulikia. Na inaonekana kabisa kuna daktari mmoja ambaye amevaa shati kwan ni siku ya watu ambao wako na shida ya masikio duniani ndio maana huyu mzee ni siku yake ambaye anashughulikiwa.

Daktari mmoja hapa, ambaye anaonekana kumfunika mtoto. Mtoto huyu anaonekana kuwa mchanga sanaa. Huenda ndo amezaliwa. Sasa daktari anamfunika. Mama yake akiwa huenda anahudumiwa, amejifungua. Sasa hajapata nguvu ya kushika mtoto.

Hii ni choo ambayo inatumiwa na umati ama inatumiwa na watu ambao huenda walikuwa wanatembea wakiwa kwenye barabara. Hapa ni mahali ambapo wanakuja wanajisaidia. Hapa inaonekana kuna mtu ambaye anaingia huku. Sana sana choo hizi huwa zinalipiwa. Ndio maana mtu anakuja hapa. Inakuwa kama shughuli za kibiashara ambazo pia zinachunga mazingira yetu ili wasichafuliwe.

Hii ni dawa ambazo ni tembe, watu huzimeza ili mtu akiwa na damu ya chini ama anahitaji kuongezwa damu yake hizi ni dawa ambazo anatumia, dawa hii hutumika kwa watu ambao wamepoteza damu ama wanahitajika kutumia damu zaidi.

Hii ni dawa ya kienyeji ambaye inaitwa ararwet ,sasa hii dawa inatoka kwa mimiea ambayo inatengenezwa na hawa mdaktari hili waweze wauzie watu wakiwa wanatumia hizi dawa wakiwa wameshidwa kutumia dawa za hospitali.

Hapa kuna watoto wadogo ambao wamewekwa kwenye mashini huenda watotot hawa hawakuwa wamefikisha miezi tumboni mwa mama ndio maana wanahudumia hapa kwenye nasari ili wakipita miezi ambayo yenye inatakikana ama afya yao ikirudi vizuri wanaweza wakaenda nyumbani mwa mama yao.

Kuna watu wengi sana hapa ambao hapa inaonekana kulikuwa na mkasa wa moto ambao ulichoma manyumba na ingine haikuwahi kuchoma. Watu hapa wamekuja ili waweze kushuhudia na kuna hawa watu ambao hapa huenda wameathirika. Sasa wamekaa hapa wakifikiria cha kufanya baada ya mkasa wa moto.

Hapa kuna mahindi ambayo imevamiwa na nzige. Nzige hawa wanaonekana kuwa wengi sana ambayo itafanya mahindi ikuwe na afya isiyo ya kawaida. Wanaonekana kabisa wanataka dawa ili waweze wakae wakaepa.

Kuna daktari wa meno hapa, ambaye kuna msichana mmoja amekuja ili waeze kuangaliwa meno yake. Daktari anaonekana kabisa kumhudumia akiwa, dada huyu amefungua mdomo wake, huenda meno yake yalikuwa yanauma ama huenda meno yake yalikuwa yanataka kung'oka, ndio maana amekuja hapa, ili daktari aweze kumhudumia.

Kuna daktari hapa ambaye amevaa barakoa ingawa hajafungia glavu kwenye mikono yake. Sasa akitaka kudunga mtu inaonekana kuwa ako kwenye hatari sana. Na pia anaonekana kutoa dawa kwenye sirinji ili aweze akadungia mtu. Huenda dawa hii ni chanjo ama huenda ni dawa ambazo inataka tu kudunga mtu ili aweze akapona.

Hapa ni hospitali ambapo kuna daktari na kunamgonjwa ambaye amelazwa kwa kitanda. Daktari huyu anaonekana kumhudumia mzee huyu, ambapo anaonekana kumshika mkono mzee akiwa amelala kuona juu, huenda kuna shida. Daktari anamhudumia akitaka kumpima joto.

Hapa ni hospitali ambaye kuna daktari mmoja, daktari huyu ni daktari wa meno ambaye kuna mama mmoja hapa. Amekuja ahudumiwe meno zake zilikua zinauma ama zilikua zinataka kung'oka sasa amekuja hapa ili daktari aweze kumhudumia.

Hapa ni hospitali ambapo inaonekana, hapa ni wadi ya wamama ambao wanakuja kujifungua. Kuna mama mmoja hapa ambaye amejifungua anaonekana bado ako kwa matibabu, hajarudi hali yake ya sawa. Na pia ako hapa anamhudumia mtoto wake ambaye anamweka ili alale vizuri, yeye pia akiwa anahudumiwa ili waweze waende nyumbani na mtoto wake.

Hapa kuna dawa ambazo ni tembe za kumeza. Dawa hii ni mia ndani ambazo mtu anameza kulingana na jinsi ambavyo ameambiwa na daktari. Dawa hii hutumiwa kwa watu ambao damu yao iko chini sana hii ndo dawa ambazo anatumia ili dawa yake ama damu yake iweze kuja juu.

Hapa kuna watu ambao wamejumuika ili waweze inaonekana wanapata mafunzo, kuna mtu mmoja ambaye ako katikati yao anaonekana kuwapa mafunzo watu wakiwa wanamsikiliza kwa makini, watu hawa pia wanaonekana ni madaktari fulani ambao wamevaa nguo ambazo zinafanana kweli kuonyesha kuwa wao wamepewa ruhusa kuwahudumia watu.

Kuna daktari hapa na daktari huyu mwenye amevalia mavazi ya nyekundu anaonekana kuwa ni daktari wa meno akiwa ameshikilia kitu inayoonyesha ni meno akiashiria inaonekana kabisa anamfudisha dada huyu kuhusu jambo fulani inayohusiana na meno.

Hapa kuna mtu ambaye huenda ameenda kuonwa macho yake hapa kuna daktari wa macho ambaye mtu akiwa na shida ya macho yoyote anaenda hapa anaangaliwa, sasa anaangaliwa ili aweze kupewa dawa ama anaweza kupewa miwani ikiwa macho yake haioni vizuri ama hayawezi kuona vitu ya mbali.

Hii ni dawa aina ya yellow fever ambayo inapewa kama chanjo. Watu wanapewa kama chanjo ili kuepuka homa ambayo ni homa ya manjano. Sana sana huletwa na mbu ambayo mtu akiugua anapatwa na maradhi haya ndio maana wanapewa chanjo. Sana sana hukua katika Afrika na Amerika.

Hapa kunaonekana kulikuwa na mvua kubwa sana ambapo kulileta mafuriko. Inaonekana hata maji ni nyingi sana ambapo manyumba huenda yalifagiliwa na vitu vingine. Mimea iliharibiwa ambayo imeleta uharibifu mkubwa sana.

Hospitali, ambapo kuna mama moja hapa, kuna dada ambaye amekuja hospitali hili aweze kufanyiwa matibabu. Anaonekana kabisa damu inachukuliwa kwenye kidole yake ambapo itaenda kufanyiwa vipimo ili waweze kujua ako na ugonjwa gani, ili aweze kupata matibabu.

Mwanamke hapa amevaa nguo nyeupe na amesimama na mkononi amebeba kikapu. Na pia amevaa koti. Na pia amevaa magwanda. Na pia amevaa magwanda.

Hapa kuna dawa ya measles, mumps and rubella virus vaccine ambayo kuna mkono ambayo imeshikilia na pia kuna kasindano. Dawa hii hudungiwa sana sana kama chanjo kwa watoto wakiwa miezi tisa, ili waweze kuepuka na maradhi ambayo itawashika baadaye.

Hapa ni hospitali. Ni mahali ambapo watu wanapokelewa. Ni hospitali ambapo watu wanakuja hapa wakiwa na shida ya meno. Kuna msichana moja hapa ambaye amepiga tabasamu lake akiwa anaonyesha amefurahi. Pia kuna nambari ambapo imewekwa hapo mtu anatuma pesa zake akiwa amehudumiwa.

Hii ni dawa ambayo iko kwa chupa na dawa hii hutumiwa kama chanjo ambayo imeandikwa kuwa iko na aina moja ya pili na pia kuna aina ya tatu. Na pia dawa hii imesema kuwa lazima uitumie vizuri ambapo hufai kuweka mahali baridi ndo iweze kufanya kazi vizuri.

Kuna dada mmoja ambaye anadungwa katika mkono wake wa kushoto. Huenda alikuwa na. Na hapa kabisa panaonekana kulikuwa na kitu ambacho kilikuwa kinaendelea, kulikuwa na mafundisho ambapo watu sasa wamekuja wakadungwa. Na inaonekana huyu daktari ana huenda anampatia chanjo ama anampatia matibabu fulani.

Hapa inaonekana kuna daktari ambaye anajifuza mtu akizaa mtoto anafaa ampeleke, anafuza akiwa amebeba mtoto ambaye si mtoto halali, amemfunika vizuri kabisa. Inaonekana ako daktari mwingine anamuona kama anafanya kazi vizuri.

Huyu ni daktari ambaye anayengeneza dawa za kienyeji ,daktari huyu pia anaitwa mganga ,ambaye ametengeneza madawa zake, akiwa amevalia vitu zake ,inaonekana Kwa kichwa amevalia kofia ambayo ameweka viti za kuku, na pia ako na vitu Kwa shingo, na pia amevalia nguo zake, ambazo zinaaminika kuwa ni za kazi.

Hii ni sabuni na pia ni mafuta ambayo ni ya kienyeji. Mtu anatumia kuoga na hii sabuni ikona nguvu sana ambayo inaweza kutibu na pia mafuta hii ikona nguvu ambayo inaweza kutibu. Mtu akiwa na ugonjwa flani, kuna hii dawa inamsaidia.

Kuna mama hapa ambaye amelala akiangalia juu na kuna mama ambaye anamwangalia. Inaonekana huyu mama ambaye amelala chini ni mjamzito ambaye mama huyu anamwangalia kama mtoto ako vizuri. Na inaonekana kabisa hapa kuna wamama wengune wajawazito ambaye huyu mama ndiye ambaye anakuja anaona kama watoto wako vizuri na kama mama anaendelea vizuri.

Hapa ni hospitali ambayo ni wodi ya watu ambao ni wagonjwa. Kuna watu wengi sana ambao wamelazwa hospitalini. Wengine wakiwa wanaongezwa maji na inaonekana kuna mtu mmoja ambaye anaonekana kuumia akiwa na damu kwenye miguu yake. Huenda inatokana na ajali ama inatokana na na kitu kisa chochote kile.

Kuna madaktari hapa. Hao madaktari wanaonekana kuwa ni madaktari wa meno ambayo kuna mtu mmoja ambaye amelala kuangalia juu amekuja ili aweze kuangaliwa meno yake. Huenda meno yake yalikuwa yanauma ama yanataka kungooka ndio maana amekuja hapa ili aweze kuhudumiwa na hao madaktari.

Hapa ni duka, inaonekana ni duka ya kuuza dawa, ambayo dawa hii ni dawa ya kienyeji. Wao wako na dawa nyingi sana, ambayo zingine ni za majimaji, zingine ni za tembe. Mtu ajua ameshindwa kutumia dawa za hospitali ama huenda ametumia dawa za hospitali ingawa hajapata kupona, hapa ndio anakuja anajaribu dawa za wakili.

Hii ni dawa ya aina ya measles mumps rubella virus vaccine ambayo inadungwa. Watoto sanasana hudungwa wakiwa na miezi tisa, ambayo ni chanjo kwao ili wasiweze kupata na maradhi haya msiwe baadaye.

Kuna dawa aina nne tofauti, ambayo inaitwa ni ya vitamin D3 na ingine ni ya K2 , ambayo inatumiwa kwa, kwa mtu akiwa na mifupa ambayo haina nguvu, mtu anatumia hizi dawa ili aweze akapata nguvu.

Hii ni dawa aina ya ferolax ambayo sanasana hutumiwa ili kuongeza damu, na pia mtu akiwa anaskia uchovu, hii ni dawa ambayo, dawa hii pia iko na tembe thelathini ambayo ni dawa ambazo mtu anazimeza.

Kuna dharura ya mafuriko haap ambapo huenda kulinyesha kubwa sana kukaleta mafuriko. Na watu wako na shida sana ambao wanasafiri ikionekana wanasafiri ingawa kuna maji. Na pia kuna biashari ambazo zilikuwa zinaendelea hapa lakini imeharibika sana juu hakuna watu amabo watafika hapa na pia inangolewa hizi mavibanda.

Kuna mtu hapa ambaye anafanyishwa mazoezi na daktari , daktari anamfanyisha mazoezi ya mguu huenda huyu mtu alikuwa amevunjika alikuwa kwenye matibabu ambayo sasa anafanyishwa mazoezi ili miguu yake iweze ikatembea.

Hapa inaonekana ni wodi ama ni nasari ya watoto ambayo kuna watoto wanaonekana kuwa wamewekwa mashine. Watoto wanawekwa hivi ikiwa walizaliwa kabla hawajafikisha miezi. Sasa watoto wanawekwa hapa ili waweze wakahudumiwa na madaktari na pia mama zao wakiwa hapa wanakuja wanawahudumia ili wakifikisha miezi ambayo inayofaa wanaweza rudiwa wakaenda nyumbani.

Hapa kuna dawa ya aina mingi mingi ambayo ni mti shamba. Dawa hizi ni ya kienyeji, ambapo pia wameandika hapa, kuwa wako na dawa, ambazo, kila aina ya dawa, ameandika hapa, mtu anakuja anaangaliwa akiwa na ugonjwa anapewa dawa ambazo atazitumia na atapona.